Basi limeegeshwa kando ya barabara. Kuna basi lingine nyuma yake. Kuna watu wengine waliosimama nje ya basi hili. Kuna watu walio ndani ya basi hili.

Basi limeegeshwa kando ya barabara. Kuna mwanaume aliyeketi mbele ya basi hili, kuna watu kando yake. Kuna ubao ulioandikwa maeneo ambayo basi linaelekea. Nyuma yake kuna mabasi mengine yaliyoegeshwa.

Matatu hili limeegeshwa kando ya barabara. Kuna mizigo nje yake, kuna msichana anayetazama simu yake nje, kuna mwanaume anayeondoka na mfuko mgogoni. Mbele yake kuna mabasi na mijengo yaliyo na madirisha mengi.

Basi limesimama kando ya barabara. Kuna watu mbele ya basi wengine wamesimama. Wengine wanatembea. Kuna ubao pembeni mwa basi lililoandikwa maeneo ambayo basi linaelekea .Basi linasubiri abiria wapande.